Daktari wa meno alievaa kofia, barakoa pamoja na glovu mkononi za kujikinga na maambukizi. Akiwa anakagua kinywa cha mgonjwa alielala juu ya meza ili kumpatia matibabu.

Madaktari wawili wa meno waliovaa barakoa wakifanya ukaguzi wa kinywa cha mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, mwenzake akifanya usaidizi wa kumulika huku mwingine akikagua.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa anafanya ukaguzi kwa kumulika kinywa cha mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akipanua mdomo.

Madaktari wa meno waliovaa kofia, barakoa, na koti la bluu wakiwa wanatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala juu ya meza kwa kumchoma sindano ya kinywa.

Mama na mtoto waliovaa fulana nyeupe wakiwa na tabasamu zuri usoni, wakijitayarisha kwa ajili ya kusafisha meno, wakitumia mswaki pamoja na dawa ya meno.

Kijana wa kiume akitoa msaada kwa kumvuta mmama aliyedumbukia kwenye maji machafu, pembezoni kukiwa na watu waliobeba miamvuli ili wasinyeshewe mvua.

Mandhari yenye maji machafu yaliyo tuama, yanayo sababisha mmomonyoko wa udongo, pembeni kukiwa na nyumba za makazi ya watu, yenye mabati yaliyochakaa.

Kijana wa kiume akichota maji katika madumu kutoka katika bomba lililounganishwa kwenye tenki kubwa, akitumia usafiri wa mkokoteni wenye tairi moja la mbele kupeleka nyumbani.

Mtaalamu wa afya au daktari wa kiume, akiwa amevaa koti jeupe linalofika usawa wa magotini, suruali nyeusi na mkononi akiwa amevaa saa.

Wamama na wototo wakiwa katika chumba kikubwa, wengi wao wakiwa wamekaa na baadhi wakiwa wasimama, wakisubiri kupatiwa huduma za matibabu, kwa ajili ya afya.

Wakina mama pamoja na watoto wakiwa wameketi chini, wakipatiwa huduma mbalimbali na wasimamizi, ikiwemo ugawaji wa maziwa kwa ajili ya watoto, wakiwekewa kwenye vikombe vya plastiki.

Magome ya miti mikavu, pamoja na miche yenye majani mabichi, vikiwa katika glasi vimechanganywa pamoja, kwa matumizi ya dawa za kienyeji.

Dawa za asili za miti shamba iliooteshwa katika vyungu na makopo ya plastiki, ikitoa huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Sahani pamoja na kikombe kdogo cha chai vikiwa juu ya meza ya mbao, ndani yake kukiwa na limao lililokamuliwa maji pamoja na tangawizi zikiwa pembeni, na kibakuli kidogo cha kutwangia dawa hizo.

Dawa za asili inayotibu magonjwa mbalimbali, ikiwa imeifadhiwa katika chupa ya glasi, pembeni kukiwa na malimao yaliyokatwa pamoja na kitunguu maji.